Inaonyesha mchezo wa soka unaoendelea uwanjani huku wachezaji wakiwa uwanjani. Wakishindana kuwania mpira. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa mashabiki walioketi kwenye viti vya uwanja, wakishuhudia mchezo.

Cheti cha kuzaliwa cha Kenya. Juu kabisa ya cheti, kuna maandishi yanayoashiria Republic of Kenya . Chini ya jina la nchi, kuna kichwa cha habari Certificate of Birth kinachothibitisha kuwa cheti ni cha kuzaliwa. Cheti kina sehemu mbalimbali za kujaza taarifa, muhimu za kuzaliwa.

Watu kadhaa wanaonekana ndani ya kituo cha Huduma Kenya ambacho kinajulikana ka kutoa huduma mbalimbali. Katika picha kuna kaunta iliyoandikwa Centre one na inaonekana kuna wafanyikazi wa Huduma Kenya wakiwa wanahudumia wananchi na wamevaa sare za kazi.

Kituo cha Huduma Kenya ambapo watu wanapata huduma mbalimbali za serikali. Inaonekana kuna afisa wa Huduma Kenya akihudumia mteja kwenye kaunta. Kituo hiki kinalenga kurahisisha upatikanaji wa huduma za umma kwa wananchi.

Umati mkubwa wa watu wengi wakiwa wamevaa nguo nyekundu wakishangilia au wakivuria tukio la michezo au sherehe katika uwanja au eneo lenye viti vingi vya watazamaji . Baadhi ya watu hawa wamebeba bendera ndogondogo au vitu vingine vinavyoashiria timu wanaloliashiria.

Inaonyesha watu wanaohusika na shughuli za kijamii kuhusiana na elimu ama ukusanyaji wa data Kenya. Sana sana mpangilio wa vienjeli zilizopeanwa kwa maeneo.

Watu wengi wanaonekana chini ya mwavuli yenye rangi ya manjano. Mwavuli imeandikwa jina Milicent Omanga, Mama miradi. Watu wengine wanaonekana ikiwemo mwanamke aliyesimama katikati akishikilia mti wenye mwavuli huku amevalia miwani na shati nyeusi.

Kundi la mashabiki wa Kenya, wakiwa na bendera ya Kenya. Wakishangilia katika tukio la mchezo labda roga au soka, wanaonekana wakiwa na shauku na uzalendo, huku baadhi yao, wakiwa wameshika bendera ya Kenya, na wengine wakiwa wamevalia nguo zinazo ashiria kuunga mkono timu yao.

Kundi la wanaume wakiwa katika ofisi, ambayo inaonekana kuwa kituo cha Huduma Center. Kama inavyoonekana kutokana kwa maandishi, huduma Kenya. Kuna wanaume watano, kwenye picha, wanne wameketi na mmoja amesimama nyuma yao. Wanaonekana wakiwa kwenye mkutano au mazungumzo.